Hapa ni uwanja wa mpira na hapa kuna mchezo ya kandanda, mchezo huu ni mchezo wa walemavu hapa tunaona wanatumia vijiti kwa kusonga na wanacheza mpira, Hii ni muhimu sana kwa watu ambao ni walemavu kwa sababu huwabea fursa ya kucheza mpira ya mashindano.

Hapa kuna tarakilishi mbili na kando yake vitabu mbili ya wanafunzi. Tarakilishi kimepewa na serikali ili kusaidia katika mfumo mpya wa kielimu ya cbc,tarakilishi hizi hutumika katika somo la komputa ambao hutumika kusoma kwa wanafunzi.

Wanaume wanne wamevalia sare ambazo ni za timu ya Kenya, kuna mmoja ambaye ana jazi ambayo ni ya mashindano ya kushindana kwenye ndondi. Ni watu ambao ni walemavu na pia wanashindana katika michezo hizi

Hapa ni shuleni moja wapo ya madarasa hapa tunaona vifaa vya kuzima moto vifaa hivi khutumika kama moto unapotekea. Wanafunzi wamefunzwa jinsi ya kutumia vifaa kama hivi moja wapo moto ingetokea wanafunzi wanaweza kuzima kutumia vifaa hivi.

Kwenye kiwanja hiki kuna wasichana ambao wamekaa chini kwenye viti. Wasichana wengine wamevalia sare za shule kuonyesha kuwa ni wasichana wa shuleni. Wengine hapa wanakimbia wakishindania taji mbalimbali kwenye riadha.

Kitabu hiki kimewekwa kwenye meza, kitabu hiki ni la wanafunzi wa darasa la pili. Kitabu hiki kinatumika kufunza somo la sayansi ,vitabu ni muhimu sana kwenye maisha ya wanafunzi kwa sababu vitabu husaidia katika kusoma na kufunza.

Hapa ni shuleni na ni moja ya pa darasa. Hapa kuna kikapu ambaye imeegezwa kwa karatasi. Karatasi hizi ni zile ambazo huwekwa kwenye ukuta na kusaidia wanafunzi katika masomo yao kwenye picha za ukuta.

Hizi ni sehemu za kiwacha cha kuchezea kwa watoto, watoto wanaochezea ni watoto wa darasa la kwanza, ila tatu, ni muhimu sana kupewa wakati wakucheza ili iwasaidie katika masomo yao.

Hiki ni kitabu cha wanafunzi cha darasa la pili, vitabu hivi upewa na serekali. Serekali imepeana vitabu vingi sana katika shule mbali mbali ilikusaidia katika kukuza elimu kwa watoto katika sehemu tofauti tofauti za nchi ya kenya.

Kitabu hiki kinaitwa nyota ya kiswahili, kinatumika na wanafunzi wa darasa la pili, imewekwa kwenye meza na kuna mkono ambao umeshikilia. Kitabu hiki kinatumika katika mfumo wa education wa cbc na kimeidhinishwa na KICD.

Haya ni mashindano ya baiskeli, mtu huyu ni mlemavu na mashindano haya ya walemavu husaidia kuleta ushirikiano na pia kuleta undugu kwa watu kama hawa, pia huleta kufurahishana na mashindano haya ni za taji mbalimbali.

Hapa kuna vitabu mbili na kitabu hiki ni kitabu cha somo la kompyuta na watoto wa darasa la saba vitabu hivi husaidia kupewa elimu na kueleza maarifa kwa watoto ambao wanasoma somo hili la kompyuta.

Hapa ni uwanja wa mpira. Hapa kuna wachezaji wawili ambao wanashindania mpira. Wachezaji hawa ni wa timu tofauti tofauti. Kuna timu inayovaa jazi ya manjano na timu hii imevaa jazi ya nyeupe. Timu hii ni ya timu ya walemavu ambao wamepewa fursa ya kushindana katika nchi yetu.

Hapa ni shuleni na hili ni ratiba inayotumika kufatwa na wanafunzi katika masomo yao. Ratiba hii husaidia sana wanafunzi kwa sababu wanaifwata ili kueka kwa laini na pia hurahisisha kazi ya walimu katika kufunza.

Hii ni mandhari ya shuleni na hili ni onyesho la kuonyesha ofisi la mkubwa wa shule katika shuleni hiyo. Kuna maandiko mingi mingi ambayo yamewekwa kwenye shule ili kuelekeza wanafunzi ambapo wanafaa kwenda na pia walimu kuwaonyesha pahali wanafaa kwenda.

Hiki ni kitabu cha mwanafunzi ambayo mwanafunzi anayoitumia kuisoma, serikali ya nchi yetu imesaidia sana wanafunzi kwa kunua vitabu mbalimbali ambavyo vitabu hivi husaidia wanafunzi kukuza hitimu zao na pia husaidia kumea katika hitimu.

Hili ni darasa la wanafunzi, darasa hili ni darasa la kisasa, darasa linajengwa na serikali ili kusaidia katika mfumo mpya ya masomo unaoitwa CBC,huko nyuma kuna matarakilishi ambayo husaidia katika masomo ya kompyuta shuleni.

Mchezaji huyu ni mchezaji wa mashindano ya walemavu. Anaonyesha kua ameweza kuingia katika michezo ya Paris ya mnamo 2024 ya olimbiki ambayo ataweza kuakilisha kenya katika siku hiyo.

Huyu ni mchezaji mlemavu wa nchi ya Kenya. Wachezaji walemavu wamepewa fursa ya kuwakilisha nchi yetu kwa michezo mbalimbali sikuizi, kwa sababu wana manufaa sana katika nchi yetu, kwa sababu wanachezea nchi yetu na kushinda taji mbalimbali.

Hili ni darasa linalo patikana shuleni darasa hili ni la kisasa, kwa sababu limina ni mpya viti impya meza impya, darasa hili linatumika na wanafunzi wa cbc darasa hili lina kabati nyekundu kwenye ukuta na pia lina stima na taa.

Hapa ni shuleni. Hii ni mojawapo ya gorofa ya madarasa ambayo yapo shuleni. Magorofa hayo yamejengwa ili kusaidia katika masomo ya wanafunzi. Serekali imefanya jitihada sana ili kueneza masomo kote nchini kwa kujenga madarasa shuleni.

Chumba hiki hupatikana shuleni. Ni darasa la wanafunzi kwa sababu ya uwepo wa madawati na viti. Madawati hutumika na wanafunzi kuekeza vitabu na pia kuandika. Viti hutumika na wanafunzi kukalia.

Hii ni mfano wa darasa katika mfumo mpya wa elimu ya nchi ya Kenya almaarufu cbc,kando ya darasa kuna tarakilishi sita ambazo zinaonekana, tarakilishi haya husaidia katika masomo ya kompyuta ya wanafunzi, cbc husaidia sana kumea kwa wanafunzi kiakili na hata kimaadili.

Huu ni ubao ambapo kwenye shule kwenye ubao huu kuna ajenda ambayo imeandikwa ya siku ambayo itatangulia, na imendikwa kuwa kuna mashindano ya piga mpizi na imendikwa pahali ambao itafanyika na mashindano ambayo itaendelea.

Hapa ni shuleni na hili ni darasa ambalo linapatikana shuleni darasa hili limejengwa ili wanafunzi wapate kusoma ili wapate elimu. Serikali imesaidia kujenga madarasa nyingi sana katika shule mbali mbali katika nchi yetu ya kenya.

Hili ni darasa, ndani ya darasa hili ambapo kuna meza ambayo ina tarakilishi nne ambazo zinatumiwa na watoto shuleni, tarakilishi hizi hutumiwa na watoto ambao wanajifunza somo la kompyuta na somo hili ni muhimu sana na katika watoto kwa sababu inawafunza jinsi ya kutumia vitu kama hizi ambao ni mfumo mpya inayotumika nchini.

Haya ni madarasa yenye mazingira mazuri sana. Sekta ya elimu kwenye nchi yetu

Hapa ni shuleni na hapa ni darasani, kwenye darasa hili kuna mapicha ambazo zimewekwa kwenye ukuta. Picha hii kwa mfano ina saa na ina sungura, na kuna maandiko fulani ambao husaidia kufunza wanafunzi wadogo sana. nembo ni mdogo ili wasaidie katika elimu

Hapa ni shuleni na mjengo huu ni mjengo wa darasa ama ofisi ambazo ziko shuleni. Kwenye picha ili hapa chini pameadikwa kuwa wageni wanafaa kupitia ofisini ili kudhibitisha, kabla hawajaangalia wanafunzi ambapo wako shuleni.

Hapa kuna mitihani ya watoto wadogo, mitihani hii inapewa kwa watoto ili kuonyesha mahali ambapo wamefika katika masomo yao. Mitihani pia inapewa kwa watoto ili kupima ujuzi ambao wako nayo.

Hapa ni uwanjani na kuna vijana wawili ambao wamesimama kando pale, huyu ni mlemavu ambaye anacheza mchezo ya kurusha mikuki na jini yake kuna msaidizi wake, walemavu siku hizi wamepewa fursa ya kucheza michezo mbalimbali ili kuwakilisha nchi katika michezo hizo.

Huyu ni mwanamke ambaye ako kwenye riadha, riadha hizi ni ya wana wake ambao ni walemavu, ambao huchezwa kila mwaka katika olimpiki, na ni mashindano ya mitaa mbalimbali kutokea hadi mia moja.

Hii ni mandhari ya shuleni na hizi ni faili ambazo wanafunzi hutumia katika kuhifadhi karatasi zao za mitihani ama karatasi zao zingine ili watumie katika siku zijazo wakitumia kufanya mtihani ama kusomea mitihani zao.